Wanyama wetu ni vizuri kuwanyunyizia dawa ili kuwaosha dhidi ya kupe na magonjwa mengine ya ngozi ili waweze kuwa na manufaa mazuri kwetu.

Teknolojia imewezesha wakulima kuwa na mashine ya kukamua ng'ombe ambayo imerahisisha kazi na kufanya kazi hiyo kuwa rahisi sana.

Mimea yetu yana ustadi wa kuyapanda kama vile ndizi. mtu huwa anachimba shimo na kuipea nafasi ya kutoa zile ndogo ndogo.

Mifugo wetu wana haki ya kupata mazingira masafi maji na chakula kama vile tu binadamu tuwalinde vizuri ili nao pia wapate kutupea mazao mazuri.

Maziwa inatumika kwa njia mingi sana, wengine wanaitumia katika kupika chai wengine wanaitumia katika kupika chakula na yote ni muhimu.

Teknolojia ya kisasa imehakikisha watu hawakami ng'ombe kwa kutumia mikono kama hapo awali. Imerahisisha kazi kwa wakulima ambayo ni vizuri.

Kuwalinda vizuri ng'ombe wa maziwa, kuwapa chakula kizuri, kuwanyunyizia dawa dhidi ya magonjwa na kupe, kuwapa maji safi, ni mojawapo ya kulinda wanyama.

Ndizi ni chakula ambayo imepandwa sehemu nyingi za nchi ijapokuwa, kule nchini bado watu wanazihitaji lakini njia za kuzisafirisha ndio si mingi.

Aina ya ndizi ni mingi sana kuna zile ndizi ambazo zinaivishwa ili ziliwe kama matunda na kuna zile ambazo zinapikwa ili kutengeneza kitoweo.

Maziwa yanatumika sana humu nchini na hata hivo kuna wale wanamwaga maji katika maziwa ili yawe mengi na wapate faida mingi.

Kuna aina mingi ya mahindi watu wanapanda siku hizi na kuna ile aina ambayo inaitwa GMO ambayo wakenya wamekataa kabisa.

Kuna njia ya sasa imehakikisha kuwa tunaweza kukamua ng'ombe kwa njia rahisi bila kutumia mkono. Imerahisishia wakulima kazi.

Mahindi ni moja wapo ya vyakula inayoliwa sana nchini na inasaidia sana kwa sababu hadi wanyama huwa wanakula mahindi na ata binadamu.

Katika kuhakikisha kuwa wakulima wanakazi rahisi, teknolojia imeleta mashine ambayo wakulima wanaweza kutumia katika kukamua ng'ombe.

Katika upandaji wa ndizi kuna yale ndizi ambayo hutoa ndizi mkubwa sana kuliko wanavyoweza kishika vizuri kuyapa supporti na mti.

Kuna aina mbalimbali ya ndizi na kuna hiyo yenye haiwezi pikwa kabisa huwa ikona maziwa mingi inapopikwa huwa inaganda tu.

Jamii mbalimbali ilitumia njia hii katika kuwekelea mahindi ya kurudisha shambani, kuzikausha kwenye moshi jikoni na kuyatumia baadaye kama kupanda.

Ndizi pia hupikwa kama matokwe na taifa la Kenya ni chakula kitamu haswa kwa watoto ambao hawajajua kutafuna unawapikia na unatumia wanasaga.

Ng'ombe wetu na mifugo wengine tunapaswa kuyalinda vizuri, kuwaosha na dawa dhidi ya kupe na magonjwa ya ngozi ili nao pia watupee manufaa kama vile maziwa bora.

Ingawa kuna njia za kiteknolojia za kukama ng'ombe, kuna wale bado wanatumia mikono kwa sababu wanakuza ng'ombe wachache na hiyo ndio njia rahisi na yenye uzuri.

Ndizi iliyoiva ni ya muhimu katika miili yetu, na pia inaweza kupikwa, ndizi ambayo huwa inaliwa kama matunda ni kama hiyo.

Watu wanafanya bidii sana katika kutengeneza mapato yao ya kutoka kwa shamba ili kuyaweka ,kuyahifadhi kwa siku ambazo maisha itakua ngumu.

Teknolojia ya kisasa imewezesha wakulima kupata maziwa kutoka kwa ng'ombe kwa kutumia mashine na kuwasaidia sana kutoka kwa hili njia ya zamani ya kukama kutumia mkono.

Kutumia njia ya kisasa ya kukama ng'ombe kwa kutumia mashini ambayo inasaidia sana wakulima kwa kurahisisha kazi na kwa wale ambao wakona ng'ombe wengi imefanya kazi kuwa rahisi.

Kufukisha maziwa dukani wengine wanatumia njia za pikipiki katika kusafirisha mabyo ni hatari sababu huwa unaezapata ajali. Wengine wanatumia gari.

Ndizi ya kukula kama matunda huwa ni ndizi inayoivishwa. Kuna aina mbalimbali ya ndizi ya matunda, kuna zile ndogondogo, kuna zile kubwakubwa.

Kuna ustadi tofauti katika kupanda ndizi, na watu wataalam wakulima wamejaribu njia mingi ili kuhakikisha wana matokeo bora.

Kuna magonjwa mengi yanayokumba mimea yetu kama vile mahindi na hata watu wanaponyunyiza dawa, hua hazisaidii sana kwani wadudu wamezoea dawa.

Kukamua ng'ombe kwa kutumia mashini inayotokana na teknolojia za kisasa inasaidia sana wakulima wa kufanya hio kazi kwa urahisi na tena bila kusumbua wanyama zao.

Ukulima ndio chanzo cha chakula, tupande chakula, tupande mahindi, tupande aina zote za chakula tunazohitaji .

Kuna njia nyingi za kuhakikisha una maziwa mingi kutoka kwa ngombe kama vile kuzilisha vizuri, kuzipea maji safi ya kunywa na hata ile mazingira ambayo mtu anakamua.

Maziwa huhifadhiwa vizuri ili isigande, Maziwa huwa ni mazuri sana tena yanaweza kuharibika haraka kama hazijalindwa vizuri.

Jinsi ya kupika ndizi, unatoa maganda, unakatakata ndogo ndogo, alafu unatengeneza nyanya na kitunguu, kisha unaeka ndizi na kueka maji na chumvi.

Wanasema kuwa mwacha mila ni mtumwa, kuna zile jamii zetu ambazo zinazingatia umoja katika jamii na wanakula pamoja, wanatengeneza chakula kwa pamoja.

Upandaji wa ndizi yaani migomba pia inahitajika kufanywa kwa ustadi fulani ili kusaidia katika umeaji wao wa uzuri na utaratibu.

Takataka ni mbaya sana kwa mazingira yetu kwani ngombe pamoja na wanyama wengine pia wanapokula takataka yaliyotupwa ovyo wanaweza wakafa.

Kuna wadudu ambao wanakumba wanyama na hata mimea yetu shambani kama vile mahindi, na hata watu wanaponyunyiza dawa huwa haisaidii.

Ndizi ya kuivisha ni matunda mzuri sana katika mwili yetu, kuna aina ya ndizi ambayo haiwezi ikapikwa kabisa ni ya kuivisha tu.

Katika kufikisha zile mapato kutoka kwa shamba hadi dukani, wakulima wengine wanapata shida sana kwa barabara mbaya.

Ili kupika ndizi mtu hutoa ngozi, halafu anakatakata ,halafu anatengeneza nyanya na kitunguu ,halafu anaweka chumvi, halafu anaweka ndizi na maji ya kutosha halafu inaachwa ichemke.

Ndizi ni chakula cha binadamu na pia wanyama wengine kula lakini kuna iyo matunda ambayo kweli inatumika kwote duniani na ni chakula kizuri sana.

Ndizi hutengeneza kitoweo kizuri sana huwa inapikwa kwa kukaanga kitunguu na nyanya alafu mtu anaeka chumvi na maji alafu aweke ndizi.

kama binadamu, wanyama pia wanahitaji kupata huduma bora ya afya hili wasikufe. Wao pia wanahatarishwa sana maisha na magonjwa yanayowakumba.

Vyakula vingi vya kiasili vya hasaa upande wa magaribi ya kenya ni chakula ambazo zinatokana na maziwa wanapika mboga kwa kutumia maziwa.

Ndizi zilizoiva ni moja ya matunda na pia kuna aina ingine ya ndizi ambayo inaonekana kuwa imeiva lakini inahitaji kupikwa ndio ikulwe.

Kiwango cha maziwa wanayotoa ng'ombe hutokana na vile wanakula na kupata maji ikiwa ni mingi na safi pia.

Wadudu wengi wamejitokeza katika kuharibu mimea yetu sanasana mahindi, wakulima wamejaribu juu chini ili kuiua lakini bado hawajafua dafu.

Teknolojia ya kisasa imewezesha kukama ng'ombe kwa rahisi kwa kutumia mashine na imerahisishia wakulima kazi kwani ni haraka na kwa nji ya kamilifu.

Njia za kuhifadhi mahindi ya kurudisha shambani ni kama hii ya kukausha kwenye moshi jikoni ambayo ilitumika hapo awali.

Ng'ombe wetu pamoja na mifugo wengine tunapaswa kuwalinda vizuri kwa kuwapeleka ili wanyunyuziwe dawa ya kupe na ya kuzuia magonjwa mengine ambayo yanatokea.

Maziwa ni ya muhimu na pia inatumika na watu wengi sana, ijawapo kuna wale wakitumia maziwa huwa wanapata madhara ya ngozi na hata ya tumbo.

Kuna aina mingi ya ndizi na kunayo mimea ambaye mgomba wake hukuwa mrefu sana na inaweza kuangushwa na upepo. Wanailinda kwa kusimamisha mti kando yake.

Kuosha wanyama wetu dhidi ya kupe na magonjwa mengine pamoja na wadudu inawasaidia katika kuhakikisha kuwa wanaafya njema na wanatupa maziwa ya kutosha.

Ng'ombe hula nyasi. Kuna aina mbalimbali ya chakula cha ng'ombe na zile ambazo zinakatwa zinakaushwa ili ziliwe baadae. Kuna zile ambazo zinaliwa kutoka shambani.

Ndizi ni mojawapo ya vyakula ambazo zinaliwa sana nchini na ni ya kupandwa kwa njia ya ustadi na ya kipekee. Zinaliwa zikipikwa ama zikiwa zimeiva kwa njia ya matunda.

Mahindi ni mojawapo wa mimea ambayo watu wengi wanapanda nchini na ni chanzo cha chakula kama vile ugali, watu wengine wanatumia kupika githeri.

Kuna njia nyingi ambazo zimewezesha kufuga wanyama kuwa rahisi zaidi kuliko kitambo kutumia teknolojia ya sasa kukamua ng'ombe na pia njia zingine.

Ndizi ni mojawapo ya mimea inayohitaji njia stadi katika kuzipanda ili kuhakikisha yanamea vizuri na pia yanazalisha vizuri.

Ndizi tunaweza kuivisha na kuyala kama matunda, vilevile tunaweza pika ndizi ili tukule matoke , tupande ndizi ili tupate chakula cha kutosha.

Biashara ya maziwa ni mojawapo za biashara zinazonawirisha zaidi. Tunapokuwa na wale mifugo nyumbani , tuhakikishe wa ni wa maana kwetu , kibiashara na pia kwa njia za

Tuwatuze wanyama vizuri, kuwaosha kutokana na kupe, kuwalisha vizuri ili nao pia watupee matokeo bora kwa maziwa na pia kwa nyama.

Maziwa yanaweza kugawanyika katika mafungu manne maziwa halisi, maziwa ya mgando, maziwa ya maji ya kwenye makopo au mpakate na maziwa ya unga.

Hapo awali kazi za mifugo na shamba zilikuwa zimetengewa wanaume, lakini hivi sasa wanawake pia wamejiingiza katika kazi hizi na hivo ni vizuri sana.

Nyumbani na hata mashambani tunawakuza, ng'ombe, mbuzi, kondoo, na wanyama wengine katika uzalishaji wa chakula.

Wanyama wanapogojeka huwa hawana mwonekano mzuri na pia huwa hawana matokea mazuri katika maziwa na hata nyama yao huwa sio nzuri.

Mgomba ni mmea mzuri. Tunapata chakula kutoka kwa mgomba, ndizi ya kuivisha na yakupika. Vilevile wanyama pia hula mgomba.

Ndizi ni mojawapo wa mimea ambayo inalisha watu duniani kote kama vile vile mchele. Na ni vizuri sana tupande ndizi ili tuhakikishe hakuna ukosaji.

Kama vile binadamu tunaoga, wanyama pia wanapaswa kuoshwa ili wawe wasafi na pia kusaidia kuzuia magonjwa na wadudu kama vile kupe.

Mmea hufanya mazingira yetu kuwa na muonekano mzuri pia hutusaidia na hewa safi pia kuwa chakula na hata kuzuia mchanga kuyeyuka.

Mmea wa ndizi ni mzuri sana inaweza kuwa chakula ya wanyama kama vile ya binadamu kukula wanapozipika na pia kuivisha kula kamaa matunda.

Maziwa ina madimi mazuri kwa miili yetu , hivo kuwafuga wanyama haswa ngombe ni mzuri. Waeza uza maziwa na nyama , pia unaweza kuyala mwenyewe ili unufaike na hayo madini.

Wakulima wengi hufuga ng'ombe ili kupata maziwa ya kuuza na kutumia nyumbani. Baadhi ya watu pia hupata matatizo ya tumbo baada ya kunywa maziwa.

Mbali na kuwa chakula cha binadamu ndizi pia husaidia katika lishe ya ng'ombe. Hiyo migomba huwa inakatwa katwa na kulishwa kwa mifugo wengine.

Kuna mengi yanayochangia kiwango cha maziwa ng'ombe inatoa. Kwani ng'ombe wanapaswa kunywa maji vizuri, kupata chakula mzuri na mandhari pia unafaa kuzingatia safi.

Matunda ni ya muhimu kwa afya hivyo basi tupande matunda tuyauze na tuyakule ili miili yetu ipate vitamini za kutosha na zenye maana.

Mifugo wetu tunapaswa kuwalea katika mazingira mazuri ili nao pia watupee manufaa mazuri kama vile ng'ombe tunapaswa kuhakikisha nyumba zao ni safi.

Tukiwatunza wanyama vizuri kwa kuwalisha vizuri na kuwapa chakula kizuri wao pia wanatupea maziwa mazuri na ata wale wanyama pia wanakuwa wenye afya.

Maziwa ina matumizi mingi sana, hivyo biashara ya maziwa ni ingine inayofaulu kwa sababu watu wanataka maziwa kutumia kwa njia mbalimbali iwapo wengine pia hawatumii kabisa.

Kuna ustadi katika upandaji wa ndizi kuna njia tofauti ambazo watu tofauti hutumia ila katika yote hayo cha muhimu ni kupata ndizi.

Chembechembe za dawa zimepatikana kuwa zinabaki katika zile mimea tunayoyatoa shambani na kuyauza ili tuyale.

Wanyama tunaowafuga tunapowalinda vizuri huwa yana manufaa mengi kwetu, tuwalishe vizuri, tuwaoshe dhidi ya kupe na hata kuwapea chakula kizuri.

Katika kuwalea mifugo ni vizuri tuwaoshe na dawa dhidi ya kupe na magonjwa mengine yanayoweza kuwadhuru. Ni vizuri pia kuwapa lishe bora na kuwatuza vizuri.

Ndizi ni mmea mzuri kuna tufaidi kama binadamu kwa njia ya chakula tunazopika na pia tunaweza kuyaivisha na kuyala kama tunda.

Ndizi pamoja na mchele ndizo chakula zinaliwa sana kote nchini ni vizuri tupande ndizi ili tuyapike kama matoke na pia kuyaivisha.

Ukulima bora ndiyo hutupa manufaa bora kama vile kuwaweka wanyama vizuri, kuwalisha, kuwaosha dhidi ya kupe na kuwalisha vizuri.